Huku kunaonekana ni uwanjani ambapo watu wamejaa ili kushabikia matimu zao mbalimbali. Tunaona vijana wanacheza mpira ya kandanda huku kiwanjani.

Hapa inaonekana ni huduma yetu ya Kenya, tunaona wafanyikazi ambayo wanafanya kazi huku wanaelezea kitu fulani huku ndani wa huduma.